Katika kilimo cha kisasa kuna hitajika matumizi ya mitambo ya kisasa, kama inavyoonekana hapa kuna trekta kubwa lenye jembe kubwa ambalo linauwezo kulima sehemu kubwa ya shamba.

Katika maswala mazima ya kilimo ama ya ukuzaji wa bustani mbalimbali, inahitajika sana mifumo mizuri ya umwagiliaji. Bwana shamba huyu anamwagilia miche mbalimbali kwa kutumia dumu.

Hii ni mandhari nzuri ya kuvutia, mandhari hii ina miti mingi ya kijani pamoja na milima, mandhari kama hii husaidia sana katika uvutaji wa mvua.

Mbwa hawa wameletwa sehemu ya kutibiwa, sehemu ya kutibiwa wanyama huitajia kibanda enye matundu makubwa iki kuweza kupitisha hewa.